Kiasi kikubwa cha ndizi zilizopangwa kwa sakafu ya vigaya baadhi ya ndizi zimeekwa kreti kubwa ya kijivu huku zikiwa zimelala sakafuni zikipangwa kwenye mstari mrefu ukutani. Ndizi nyingi zimeiva na zina rangi ya manjano.

Mwanamume mmoja amevalia koti la mahabara akifanya jaribio au uchunguzi wa kisayansi ndani ya chumba. Anashikilia kifaa cha kupima na chombo kingine chenye maji au kemikali mbele yake kuña vikombe vidogo vya plastiki na mirija ya kupimia.

Migomba mikubwa mitatu ya ndizi ambayo bado haijaiva. Migomba hii imesimama wima ikionyesha wingi wa ndizi. Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi isipokuwa sehemu ya juu ya mgomba ya katikati ambapo kuna ndizi chache za njano zilizoiva.

Mkulima mwanaume akiwa amesimama katikati ya shamba la mahindi, amevaa kofia ya kusokotwa na shati la kahawia anashika guzi la mahindi ambalo bado halijapukusika na kulitazma na tabasamu, shamba lenye mahindi mengi yaliyoiva.

Mwanaume mzee akiwa amevaa mavazi ya buluu akikamua ng'ombe mwenye rangi nyeusi na nyeupe. Ng'ombe huyu amesimama ndani ya boma maalum wa kukamulia. Mwanaume huyo amekaa chini kwenye kiti kidogo akikamua maziwa kwenye ndoo ya buluu.

Ng'ombe wengi wakiwa ndani ya sisi baadhi ya ng'ombe hawa wamelala chini. Huku wengine wamesimama wengine wa wamelala upande wa kushoto wa picha, na ng'ombe mmoja mweusi amesimama mbele ya dirisha ndogo. Kuna nyasi na nyasi kafu, zimetawanyika ardhini.

Mwanaume akimwaga maziwa kutoka kwenye mtungi mkubwa wa chuma. Amevalia jaketi ya ngozi nyeusi na suruali ya rangi nyeusi na anatabasamu kwa furaha. Ameshika mtungi huo kwa mikono miwili na kumimina maziwa ndani ya chombo kikubwa cha plastiki.

Mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani. Mkungu huo umetundikwa kwenye mti wa ndizi huku majani makubwa ya mti huo yakionekana juu yake. Chini ya mti kuna majani makavu na udongo.

Karibu na kichana kikubwa cha ndizi mbichi ambacho bado kipo kwenye mgomba. Ndizi zote zina rangi ya kijani kibichi zimepangwa kwa makundi na zinaonekana kuwa na afya. Mandhari ya nyuma inaonyesha majani ya kijani ya mgomba.

Shamba la mahindi ambalo limekumbwa na ukame. Majani ya mahindi yamekauka kabisa na kubadilika na kuwa rangi ya kahawia. Mahindi yanaonekana kuwa hayana uhai na hayawezi kutoa mazao. Nyuma ya shamba hilo kuna mitende inayoweza kuonekana.

Shamba la ndizi lenye udongo mwekundu kuna migomba mingi ya ndizi baadhi yao ikiwa mirefu na mingine midogo. Majani ya migomba ni makubwa na yenye rangi ya kijani. Shamba linaonekana kuwa na utaratibu.

Ndizi mbili zilizokomaa zikiwa na rangi ya manjano, zimelala juu ya meza ya mbao, iliyopakwa rangi nyeup, zote zina nyufa ndogo kwenye maganda yao. Jambo linaloashiria kuwa zimeiva vizuri. Hii ni ndizi ambayo iko tayari kuliwa.

Mtu labda mfugaji au daktari wa mifugo akinyunyuzia dawa ng'ombe mweusi na mweupe, mtu huyu amevaa kofia ya njano, jaketi la njano na anatumia kifaa cha kunyunyuzia cha rangi ya njano na bluu ambacho kimeandikwa farmet, ng'ombe huyo amefungwa kwenye zizi la mbao.

Shamba la migomba ambayo ina majani makubwa na ya kijani, migomba hii imepandwa kwenye mistari na kuna udongo wa rangi ya kahawia unaoonekana katikati ya migomba, majani mengine ya migomba yanaonekana yamekauka na yamelala ardhini.

Shuguli ya usindikaji wa maziwa, wanaume aliyevalia kanzu nyeupe ya maabara na kofia nyeupe anashika chupa kubwa ya chuma akimimina maziwa ndani ya chombo kikubwa cha chuma. Nyuma yake mwanaume mwingine aliyevaa fulana nyekundu na suruali ya jinsi amesimama.

Jinsi ya kutengeneza jibini kwenye kitambaa cheupe kuna donge kubwa la kitu cheupe kinachonekana kama jibini iliyotengenezwa. Kando yake kuna sufuria ya chuma yenye kioevu kinachofanana na maziwa yaliyoganda.

Shamba la ndizi. Kuna miti yua ndizi iliyopandwa kwa safu na kwa mbele kuna mti wa ndizi uliyo karibu kabisa na kamera. Ardhi chini ya miti imefunikwa kwa karatasi za plastiki, inaonekana kama njia ya kuzuia magugu.

Ndani ya sufuria ya chuma ikiwa na maziwa yaliyoganda au jipini la asili. Sehemu ya juu inaonekana kuwa na kiowevu cha manjano au mafuta huku sehemu ya chini ikionyesha donge nyeupe. Huu ni mchakato wa kawaida.

Mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa na rangi ya kijani. Mkungu huo umetundikwa kwenye mti wa ndizi na baadhi ya majani ya mti huo yanaonekana juu yake. Picha imeangaziwa vizuri na inaonyesha wazi umbo na idadi ya ndizi kwenye mkungu.

Ndama mweusi na mweupe amelala chini, inaonekana kama amekufa. Ndama huyo amella ubavu mmoja na miguu yake miwili ya nyuma imetenganishwa. Kuna ndama mwingine mweusi na mweupe pia amelala karibu naye.

Eneo la kilimo lenye miti mingi ya migomba, katikati kuna kigae cha bati kilichoanguka chini na mabo mengine yaliyoharibika, kama vile nyasi na udongo. Hii inaweza kuwa ishara ya uharibifu uliosababishwa na upepo mkali.

Kundi la wanawake wakiwa wamekusanyika jikoni au sehemu ya kupika. Wanaonekana wamesimama karibu na sufuria kubwa ya chuma. Wanawake hao wanashika sahani na bakuli mbalimbali ikiwemo ndogo za kijani na buluu zenye chakula cha rangi nyeupe ndani yake.

Pikipiki mbili zikiwa na vyombo vikubwa vya chuma vya kubebea maziwa. Mtu mmoja amesimama karibu na pikipiki ya kwanza iliyo karibu na jengo mwingine ameketi juu ya pikipiki ya pili iliyo na vyombo vitatu vya maziwa.

Kitu kinachofanana jibini kikiwa ndani chunjio cha plastiki chenye rangi ya kijani, bidhaa yenye rangi nyeupe inaonekana imegandana na imekamuliwa ili kutoa maji, chunjio imewekwa juu ya kitu kingine.

Mwanaume amevalia kofia ya pikipiki, na koti jeusi. Akimimina maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani, ndani ya mkebe moja kati ya mingi, iliyowekwa kwenye gari ndogo la mizigo, lenye rangi nyekundu.

Shamba la migomba ambapo migomba imepandwa kwenye mchanga mwekundu. Migomba mingi inaonekana ikiwa na majani ya kijani kibichi. Udongo umefunikwa kwa matuta madogo na unaonekana kuwa umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kilimo. Mbali nyuma ya migomba kuna mimea mingine ya kijani kibichi.

Shamba la kilimo lenye mimea mbalimbali ,kuna mti wa ndizi wenye majani makubwa na chini yake kuna udongo mwenkundu uliotengenezwa kuwa kifusi ,upande wa kushoto kuna mimea ndefu ya kijani inayoonekana.

Shamba la ndizi kuna mistari ya migomba ya ndizi ambayo ina majani makubwa ya kijani. Miti ya migomba ina matawi ambayo hazijaiva na zina rangi ya kijani. Hzizi ndizi zimetundikwa kwa wingi kwenye migomba kwa njia ndogo ya udongo.

Kundi la ng'ombe weupe na weusi wakila nyasi kutoka kwenye mlisho uliotengenezwa kwa tairi kubwa la trekta. Ng'ombe kadhaa wanakula kwa pamoja na mmoja wao anaonekana kuwa amevaa alama ya njano.

Ng'ombe wawili wakiwa katika boma ndogo iliyotengenezwa kwa miti na kufunikwa kwa paa la mabati. Ng'ombe hawa wanakunywa maji kutoka kwenye chombo ya saruji. Kando ya boma kuna mitungi ya plastiki.

Ng'ombe wawili wakikamuliwa kwa kutumia mashini . Vifaa vya kukamulia vimeunganishwa kwenye chuchu za ng'ombe. Mbele ya vifaa hivyo kuna vyombo viwili vya plastiki vilivyojaa maziwa. maziwa yanaonekana kama ndani ya zizi la kisasa.

Mimea ya ndizi ikikuwa ndani ya nyumba ya kitaru. Bao la kitaru linaonekana likiwa na chuma na plastiki. Majani ya ndizi ni makubwa na ya kijani kibichi. Huu ni mfumo wa kisasa wa kilimo unaoweza mimea kukua katika mazingira yanayodhibitiwa.

KUndi la watu wengi wao wakiwa vijana wakipanda mmea wa ndizi. Mmoja wao ameinama chini akitumia kolea ulio na udongo karibiu na mmea. Nyuma yao kuna miti na pikipiki, hii inaokana kuwa shughuli ya upanzi wa miti.

Mwanaume aliyesimama kwenye shamba la migomba huku akiinuwa mkono wake na kushika kijani kikubwa cha ndizi mbichi kilichoning'inia kwenye mgomba, mwanaume huyo wamevaa shati lenye michoro na suruali nyeusi kuna miti ya migomba mingine nyuma yake.

Mimea midogo ya ndizi iliyo pandwa vitaro vidogo vya plastiki nyeusi. Kila mmea mdogo una majani makubwa ya kijani kibichi na umezungukwa na vitawi vingine vya plastiki. Vitaro hivi vimepangwa kwa safu vikionyesha kua ni mahali pa kukuza miti.

Rundo kubwa la mikungu ya ndizi ambazo bado hazijaiva. Mikungu hiyo imepangwa kwa wingi labda katika soko la jumla au ghala la kuhifadhi na zote zina rangi ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja ameketi kwenye meza akishikilia migomba miwili mikubwa. Mgomba mmoja alio ubeba kwa mkono wa kushoto unaonekana umemenywa na una rangi ya manjano. Mgomba mwingine ulio bebwa kwa mkono wa kulia bado hauja menywa.

Mwanamke amevaa nguo zenye michoro na kitambaa chekundu kichwani, amembeba mtoto mgongoni yuko karibu na mmea wa ndizi na anaonyesha ndizi changa ambazo bado hazijaiva, nyuma yao kuna mwanamke mwingine aliyevalia nguo nyepesi.

Watu watatu katika shamba la ndizi. Katikati kuna rundo kubwa la ndizi ambazo bado hazijaiva. Zikiwa zimeekwa juu ya majani ya migomba. Watu wawili wamesimama mmoja akivalia shati nyeusi na suruali nyeusi.

Rundo kubwa la ndizi. Ndizi zenye rangi ya kijani. Watu wanaonekana kupakua au kupanda ndizi hizo karibu na malori mawili. Mojawapo ni la rangi ya kijani na lingine lina rangi ya bluu. Hili inaonekana kuwa katika soko kubwa la jumla.

Ng'ombe akikamuliwa maziwa kutumia mashine sehemu ya chini ya tumbo ya ng'ombe ambapo chuchu zake ziko inaonekana. Mtu anayekaamua ng'ombe amevaa glavu na anaishikilia kifaa cha mashini ambacho kimeunganishwa kwenye chuchu.

Keki ya jibini au kitoweo fulani cha rangi nyeupe kikiwa kimewekwa ndani ya kikapu cha asili kilichofumwa. Kikapu kina rangi ya kahawia na mpini mnene ulioshikana. Kitoweo chenyewe ni kikubwa cha duara na kinaonekana kama limetengenezwa kwa jipini la asili.

Sisi la ngombe, ambapo kuna ngombe wengi, ambao wametengwa katika sehemu zao kwa kutumia visuisi vya chuma, wanalao malisho yaliowekwa mbele yao, vizuri vyote vimejengwa kwa mbao na pati.

Gari kubwa laku ifadhi marobota ya nyasi zilizo fugwa marobota hayo yame pagwa kwaustadi kwenye stedibndefu kwenye sakafu kuna nyasi zilizo tawanyika na kuna mti ulio egemea ukutani.

Pikipiki iliyojaa vyombo vya maziwa vikiwa vimefungwa pande zote mbili. Dereva ana kofia ngumu ya bluu. Nyuma ya pikipiki kuna namba ya usajili inayoonekana kama KWD 379E. Barabara inaonekana kuwa na magari mengine.